Katika uwanja wa kuchezea mpira wa kabumbu, kuna wanaume, ambao wamevaa jezi rangi ya nyekundu pamoja na kijani kibichi. Wanaume hawa wana ulemavu wa kutembea kwa hivyo, wanatumia chuma ili kuweza kujisitiri wanapocheza mchezo huu.

Mwanaume mmoja ambaye ana ulemavu wa miguu. Ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Amavibeba matopa ya vitabu, huku akielekea darasani ili aweze kuzisoma. Mandhari yake ni matulivu mno.

Mwanamke mmoja aliye na ulemavu ameketi kwenye mashua yake. Amevaa shati lililoandikwa Kenya na rangi ya nyekundu. Kando yake kuna kiti chake cha magurudumu linashikiliwa na mwanamume mmoja.

Katika darasa kuna rafu lililogawanywa ambalo lina nambari kama kumi na sita, rafu hizi zinatumika kuekea vifaa vya wanafunzi ambavyo wanaeka wanaposoma.

Ubao lililomo kwenye ukuta wa darasa limechorwa mistari ili kuweza kuandikwa herufi na majina mengine. Kando yake kuna kadi zilizoandikwa siku za wiki kama Jumatatu ,Jumapili na Jumanne.

Siku za wiki zilizoandikwa Kwa lugha ya kingereza zimeandikwa kwenye kitabu. Siku hizi ni kama jumapili, jamatatu, jumanne, jumatano, ijumaa ,alhamisi na jumamosi .

Katika uwanja kuna wachezaji ambao wamevaa jezi ya rangi ya nyekundu iliyoandikwa Kenya na kaptura ya kijani kibichi. Wachezaji hawa wana ulemavu wa miguu na wanatumia chuma ili kuweza kujisitiri.

Katika mashindano ya mbio, ya walio na ulemavu wa macho, kuna mwanariadha ambaye anaitwa Kimani aliyevaa jezi iliyoandikwa, Kenya. Anasaidiwa na mwenzake, kuweza kumaliza mbio hizi. Kando yake, kuna mashabiki.

Kitabu cha wanafunzi kinachotumika kufanya hesabu kinaonyesha kuwa kupata alama zote. Mwanafunzi huyu amefanya hesabu Kwa umakini na ameweza kupita mno.

Mwanariadha ambaye ni mwanamke amevaa shati lililoandikwa Kenya. Mwanariadha huyu ana ulemavu wa kutembea kwa kuwa anatumia kiti chake cha magurudumu ili kuweza kufanya mazoezi yake ya mbio.

Katika darasa, kuna mlango ambao umefunguliwa. Mlango huu ni wa mbao na ni ya rangi zambarau. Nyasi inaonekana kuwa zimezeeka. Juu ya mlango huu, kuna kadi lililoandikwa kidato cha kwanza R.

Mbele ya darasa kuna ukuta ambao una ubao mkubwa. Ubao huu ni wa rangi ya nyeupe na una maandishi yaliyoandikwa na mwalimu wakati alipokuwa akifunza. Wakati huu ni wa mchana kwa sababu dirisha inaingiza mwanga.

Katika darasa, kuna kompyuta ambazo ziko juu ya meza. Kompyuta hizi zimezimwa. Mbele yake kuna vifaa vinavyosaidia ili kutumia kompyuta hii. Pia kuna vitabu vilivyoko juu ya meza.

Katika shule, kuna gwaride lililo na nyasi nzuri. Katikati yake, kuna mlingoti ambao unatumika kupandisha bendera. Mlingoti huu, umezungukwa na maua ambayo ni mazuri. Mbele yake, kuna majumba ambayo ni madarasa pamoja na ofisi.

Katika darasa, kuna viti na meza vya wanafunzi, ambavyo vimeweza kupangwa kwa umakini, viti hivi na meza, vimeshikanishwa, na mbele yake kuna, ubao ambao ni wa rangi nyeupe, darasa hili ni safi mno.

Katika darasa, viti vimepangwa kwa ustadi mno huku kando yake kukiwa na meza zilizo na kompyuta. Mbele ya meza hizi kuna viti vya plastiki vinavyotumika wakati ambapo kompyuta hizi zinatumika.

Kwenye mazingira ya shule kuna gwaride ambayo imepandwa nyasi. Katikati yake kuna mlingoti ambayo huwekwa bendera. Shule hii ina mandhari mazuri na ni ya kifahari.

Katika uwanja wa kuchezea mpira, kuna wanaume watatu ambao wanacheza mpira wa kambumbu. Wanaume hawa, wana ulemavu wa kutembea, wanatumia chuma zao ili kuweza kukimbia na kucheza.

Katika shule kuna mlango uliofungwa, mlango huu ni wa mbao na unaonekana kuwa mpya, mlango huu una kadi linalotoa adhari ya kutotoka kwa wanafunzi, limeandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Katika darasa kuna ubao ambao ni wa rangi ya nyeupe. Kwenye ubao, kuna mistari iliyochorwa ili kuweza kuandikia herufi ya kiswahili. Pia, kuna rula ambayo imeweza kuwekelewa juu ya ubao huu.

Katika shule kuna rafu ambayo imeweza kugawanywa nakupewa nambari tofauti kama tatu na nambari 12. Rafu hii inatumika kuweka vitu vya watu mbalimbali ambao wanatumia chuma hiki.

Kwenye shule kuna jumba lililo na madarasa yaliyopakana. Kwenye kuta hizi, za darasa, kuna michoro ya aina mbalimbali na maandishi. Mbele ya darasa hizi kuna maua yaliyopandwa.

Katika darasa, kuna ubao ambao umetukwa kwenye ukuta. Ubao huu ni wa rangi ya nyeupe ambao una maandishi iliyoandikwa na mwalimu aliyekuwa akifunzwa. Kando yake, kuna kifagio na mahali pa kutupia taka.

Darasa hili lina viti ambavyo vimepangwa kwa umakini mno. Pia mazingira haya ni safi mno. Kwenye dirisha kuna pazia ambazo zimeondolewa ili mwangaza upate kuingia kwenye darasa.

Katika mashindano ya mbio kuna wanariadha ambao wana ulemavu wa kuona. Wanariadha hawa wamefunikwa macho na kitambaaa. Wanasaidiwa na wenzao ili kuweza kukaa kwenye laini wanapokimbia.

Mwanamke, aliyevaa shati ya rangi ya nyekundu, iliyoandikwa Kenya, ameketi kwenye masua, huku kando yake kukiwa na, kiti cha magurudumu, kiti hiki kinamsaidia aweze kusonga mahali mbali mbali, kwa kuwa ana ulemavu.

Katika darasa kuna komputa ambazo ziko tayari kutumika na wanafunzi. Kompyuta hizi zimewekwa juu ya meza ambayo ni nyeupe. Mbele yake kuna viti vya nyeupe, vinatumika na wanafunzi kuketi wanapotumia komputa hizi.

Mbele ya tangi ya maji kuna kibao kilichoandikwa mahali pa kukutania wakati ambapo kuna moto. Maneno haya yameandikwa kwa rangi ya kijani kibichi huku upande wa kuelekea umechorwa kwa rangi ya nyekundu.

Kwenye ukuta wa darasa, kuna sehemu ambayo imeweza kuandaliwa ya kuwekelewa kivutio. Kivutio hiki ni cha kuvuta ubao unaotumika na walimu wanapofunza wanafunzi.

Kwenye darasa kuna viti ambavyo vimeundwa na mbao. Viti hivi vina mahali pa kuandikia na vina chuma hapo chini ili ya kuwekea mikoba. Viti hivi vimepangwa ili kuweza kutumika kwenye darasa.

Wachezaji wa kandanda ambao ni wanaume wamesimama huku wakiwa wamejishikilia kwenye chuma. Wanaume hawa wana ulemavu wa kutembea na wanapigwa picha huku wakiwa wamevaa jezi zao.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang yuko kwenye mbio kwenye uwanja. Amevalia shati la rangi ya nyekundu lililoandikwa Kenya. Mwanariadha huyu ana ulemavu wa mkono wa kulia.

Katika uga wa kuchezea mpira wa kambumbu, kuna wachezaji ambao wana ulemavu wa kutembea. Wachezaji hawa wanajisitiri kutumia chuma zao. Wanaongeleshwa na kochi wao jinsi ya kucheza mpira huo.

Msichana anaitwa Helen Wawera, hufanya mchezo wa kuinua chuma ili kuunga misuli. Msichana huyu, ameketi kwenye kiti, huku akiwa amevalia shati la rangi nyeupe na suruali nyeusi.

Katika mashindano ya kukimbia kuna wanariadha wawili. mwanariadha mmoja ana ulemavu wa kuona na ameweza kuvaa kitu kinachomfunika macho wanariadha hawa wanasaidiana.

Kwenye meza kuna vitabu viwili ambavyo ni vya rangi samawati. Vitabu hivi ni vya darasa la saba ambayo ni ya sayansi ya kipakatalishi. Vitabu hivi vimechapishwa na longhorn.

Darasa hili ni la kusomea kompyuta. Kuna meza ambayo imeekelewa komputa juu yake. Pia kuna viti ambavyo havijapangwa ambavyo ni vya plastiki vinavyotumika wakati wa masomo haya.

Mchezaji wa kandanda amesimama huku akiwa ameegemea chuma zake ilikuweza kucheza mchezo huu, mchezaji huyu anaulemavu kwa kuwa na mguu mmoja peke yake pia amevalia sare ambayo imeandikwa Kenya na ni rangi ya nyekundu.

Wachezaji ambao wana ulemavu wanacheza mpira wa kandanda wanaume hawa wanaegemea chuma ili kuwasaidia kucheza mchezo huo wako uwanjani huku wamevalia jezi za kucheza.